Hii ni umati wa watu wanaosherehekea. Watatu wameinua mikono yao. Mwanume mmoja amevaa kofia ya rangi buluu na ana tarubeta mkononi. Wawili wamevaa miwani.

Huyu ni mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani huku anazungumza. Amevaa shati ya serikali ya Kenya. Nyuma yake kuna umati wa watu, pia kuna msitu wa miti na nyumba.

Mzee mmoja ambaye amevaa suti anashika kitabu kwenye mkono wake huku anampea mwenzake. Mwanamke ambaye amevaa miwani anatabasamu.

Huku ni kituo cha kupata huduma za serikali. Mama mmoja na mwanaume mmoja amesimama, huku ndani mwanamke mmoja ameketi. Kwenye kioo kuna karatasi lililo na maandishi.

Hawa ni wanariadha ambao wanatia moyo wenzao , wamevaa nguo ya rangi buluu, lina maandiko kando yao ni mwanamke ambaye ameketi chini huku akifinya simu.

Mwanaume mmoja ameinua karatasi ya rangi buluu na lina maandiko nyeupe. Nyuma yake kuna watu ambayo wanainua karatasi wawili wamevaa kofia.

Hawa ni watu watatu ambao wameketi kwenye jukwaa kando yao kuna meza ambalo lina vyupa vya maji. Nyuma yao kuna maandishi kwa ukuta.

Huku ni kituo cha kuunda kipande. Mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe na barakoa ameshika mikono ya mwanamke ambaye anasimama. Nyuma yake kuna hema.

Hawa ni wachezaji ambao wamepiga foleni, wamevaa nguo ya rangi nyeupe, nyuma yao kuna bendera ya Kenya iliyochorwa.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali. Mwanamke mmoja anasikiliza huku mwanamume anatoa maelezo. Kuna matarakilishi juu ya meza, ukuta ina maandishi.

Hawa ni watu wawili ambao wanatembea. Mwanaume amevaa suti huku anaangalia saa kwemnye mkono yake. Mama aliye kando anatabasamu.

Huyu ni mzee moja ambaye anajaza karatasi, kwenye karatasi hili kina nembo ya serekali , kando yake ni mtu ambaye anafinya simu.

Hili ni karatasi ambalo lina maandishi, picha na michoro. Mwanamke mmoja ambao amevaa nguo nyekundu amesimama. Chini yake kuna tarehe lililoandikwa.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa miwani huku anaimba. Amejifunika na bendera la Kenya kando yake kuna mzee anayeongea, nyuma yake kuna watu ambao wanashangilia.

Hawa ni watu watatu ambao wanazungumza, wamevaa shati la rangi nyekundu, nyuma yao ni watu waliovaa kofia nyekundu na ina maandiko.

Huyu ni mzee mmoja ambaye amevaa kofia huku akisimama kwenye jukwaa. Mama mmoja anamsalimia nyuma yake kuna umati wa watu.

Mwanamke moja ambaye ameketi chini huku amevaa miwani na pete mkononi anaongea kwenye maikrofoni . Mbele yake kuna vyupa ya maji. Nyuma yake kuna bendera.

Hawa ni wachezaji wanaocheza mpira ya mkono. Wawili wamevaa nguo ya rangi buluu huku moja ni nyeupe, kando yao ni umati wa watu na nyumba.

Huyu ni mwanaume mmoja ambao anachukua picha. Nyuma yake kuna mwenzake ambao amevaa kofia. Pia kuna umati wa watu ambao wamesimama.

Hili ni karatasi nyeusi ambalo lina michoro ya mikono miwili. Chini yake kuna maandiko inayosema: Tuko Pamoja. Mikono hizi umezingirwa na rangi nyekundu.

Hawa ni watu wanaoshangilia wachache wananaviliza tarumbeta huku wenzao wameinua mikono kuna ambao wameketi chini.

Wanaume wawili wanasalamiana huku wakicheka. Nyuma yao kuna askari, mti na nyumba la gorofa. Kando ni watu wanao watazama.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serekali, mwanamke moja anasimama ndani ya chumba ndogo, ukuta limepakwa rangi tafauti.

Hawa ni wanaume wawili ambao wameketi chini huku aliandika makaratasi kwenye meza, kwenye meza kuna simu, kando yao kuna watu ambao wameketi chini huku wawili wamesimama.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali kuna watu ambao wamepiga foleni huku wenzao wameketi kwenye ukuta kuna maandishi.

Huku ni katika benki, mwanaume mmoja anasimama huku walioketi wanamtazama. Kuna askari mmoja ambaye ameketi. Kwenye ukuta kuna maandishi.

Hawa ni wachezaji waliomo uwanja, wengine wamesimama uku wenzao wameinama. Nyuma yao kuna msitu wa mti.

Huku ni kituo cha kuunda kipande. Mama mmoja amesimama huku akitabasamu. Kando yake kuna mwanamke mmoja anayefinya tarakilishi.

Huyu ni mwanariadha ambayo wanakimbia, wamevaa shati nyekundu ambalo lina maandishi. Kando yake kuna watu. Nyuma yake kuna viti.

Mzee mmoja ameketi chini huku akiangalia kwenye kamera .Mbele yake kuna tarakilishi, nyuma yake kuna ubao nyeupe. Kando ni watu wanao simama.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali. Wanawake wawili wanafinya tarakilishi. Kila mtu amevaa barakoa. Kuna puto je nyekundu, ukuta kuna nembo ya mamlaka inayopeana huduma.

Hawa ni wachezaji wanaocheza mchezo wa kandanda, mpira iko mbele yao, mchezaji mmoja amevaa nguo ambalo ina rangi tofauti. Nyuma yao ni umati wa watu wanaowatazama.

Huku ni chumba ndogo. Watu wengi wameketi chini. Mama mmoja ambaye amevaa barakoa anafungua kitabu. Kwenye meza kuna karatasi ilioandikwa.

Hawa ni wachezaji ambao wanasimama kwa uwanja, wengi wao wamevaa shati ya rangi buluu. Nyuma yao kuna umati wa watu wanaowatazama.

Huku ni kituo cha kuunda pasipoti, mwanaume mmoja aliyevaa kofia anasimama nje huku mwenzake amesimama ndani. Kwenye meza kuna tarakilishi.

Hii ni umati wa watu ambao wamesimama mbele yao kuna meza iliyona magrovoni nyuma yao Kuna nyumba liliyojenkwa.

Huu ni mtaro kuna maji ndani yake kando yake kuna mchanga, nyuma kuna nyumba zilizojengwa na msitu wa miti.

Hawa ni wachezaji ambao hucheza mchezo wa kandanda kwenye uwanja. Wamevaa nguo ya rangi mbili tofauti. Nyuma yao ni umati wa watu wanaowatazama.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali. Watu waliovaa aproni nyeupe wameketi huku wakiangalia kwa tarakilishi. Kuna viti nyeusi isivyokaliwa.

Huku ni kutuo cha kuunda kipande , mwanaume mmoja ambaye amevaa aproni nyeupe, glavu na miwani, ameshika mkono wa mwanamke mmoja aliyevaa kofia nyekundu.

Hii ni mtaro ambao imechimbwa, ni mbali mno. Kando yake kuna mashine. Nyuma yake kuna watu, ua ya mabati na nyumba la ghorofa.

Huyu ni mwanariadha ambaye ameruka juu nyuma yake kuna watu ambao wameketi chini ila wengine wamesimama huku wanatazama.

Hii ni ofisi ndogo, mama moja anafinya tarakilishi huku wanaume wawili ambao wamevaa suti wanasimama nyuma yake. Kuna kabati iliyo na makaratasi.

Hawa ni wachezaji ambao wanaocheza polepoli , Kuna neti inayowagawa wachezaji hawa, nguo zao zina nambari zilizoandikwa nyuma ni umati wa watu wanaowatazama.

Huku ni banki. Kuna mzee ambaye amesimama, huku umati wa watu wanamuangalia. Kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Hawa ni watu ambao wanapiga foleni. Mbele yao kuna meza ambalo lina karatasi. Kando yao kuna mlango na matarakilishi kwenye ukuta.

Hawa ni wanadada wawili ambapo moja yao anafinya tarakilishi huku akishika karatasi nyeupe mkononi mwake ila mwenzake ameketi chini akiona kompyuta. Mbele yao kuna watu wanaoongea huku wakiketi chini pia kuna ubao tarakilishi imewekwa juu ya meza.

Hii ni karakasi ambalo lina maandishi na michoro tafauti, juu ya karatasi kuna nembo ya mamlaka ambalo lina simamia sheria la nchi, kuna michoro kama vile wanafunzi wanaopata muelezo kutoka mwalimu, askari wanaopeana maelezo na wanafunzi wenye wanatembea.

Huku ni kituo cha kuunda kipande ambapo zimewekwa juu ya meza. Kando yao kuna chupa nyeupe ambalo lina maji. Vipande hizi zimepanga kwa orodha. Nyuma yao kuna kitu nyeusi. Pia, kuna kalamu juu ya meza.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya soka wanakimbia kwa uwanjani huku mpira ikiwa mbele Yao kwenye uwanja Kuna laini iliyo chorwaa na rangi nyeupe nyuma Yao ni umati ya watu ambao wanawatazama pia Kuna nyumba.

Hii ni umati ya watu ambao wanashangilia. Wachache wao wameinua mikono yao wala wengine wameketi chini wakitabasamu. Pia kati yao wenzao wamevaa kofia ila wengine hawajavaa.

Watu watatu wameshikana karatasi kwa mikono yao, huku wawili wanaandika. Kando yao ni mwanamke anayo wasimamia. Kwa meza Kuna simu. Nyuma Yao Kuna miti na nyumba. Pia Kuna wamama wanao ongea.

Hawa ni wachezaji wanaopiga mpira ya neti. Watatu wao wameruka juu huku wawili wameinua mikono yao. Kwa nguo yao limeandikwa nambari tofauti, nyuma yao kuna umati ya watu ambao wameketi chini, pia kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Hii ni umati ya watu wanaoskiliza mmoja wao. Wanne wamevaa nguo yenye rangi nyekundu na nyeusi pia wana tai nyeupe huku wakutabasamu. Nyuma yao kuna msitu na nyumba la ghorofa pia kuna ua la chuma.

Hii ni karatasi ambalo lina michoro na maandiko. Upande wa juu kuna nembo ya serikali iliyoandikwa, mamlaka ambalo linasimamia sheria ya nchi ya Kenya. Chini yake kuna maandishi kwa herufi kubwa, ambazo ziliandikwa na rangi nyeusi. Pia hii karatasi ina rangi tatu tofauti.

Hawa ni wachezaji wa soka ambalo wawili wao wanakimbiza mpira kwa uanja huku wengine wakiwafuata. Wachezaji hao wamevaa nguo rangi nyekundu huku ya wenzao ni nyeupe. Nyuma Yao Kuna chuma refu lililo simamishwa pia kuna mimea, nyumba na maandiko.

Mzee moja ameketi huku akishika na awasha karatasi mikononi mwana make moja ana mtasama, nyuma yao Kuna dirisha ambayo lina kiyoo wasi kwenye nyumba Kuna watu wanao simama Kwa ukuta Kuna maandishi.

Hii ni umati ya watu ambao wanasherehekea, wengi wao wamevaa shati la rangi blue na nyekundu. Mmoja wao ameinua kitu ambalo lina maandishi nyeupe. Nyuma yake kuna bendera mbili za rangi tofauti, kwa mbele kuna mmoja ambaye anapuliza tarumbeta.

Hawa ni watu watatu ambao wanapiga mayowe huku wakiangalia kwa picha. Wawili wao wamevaa miwani. Simu iko mbele yao. Moja amevaa shati nyeupe ila ya wengine wawili ni nyekundu. Wanao kaa kando wamechira uso wao na rangi la bendera ya Kenya.

Hawa ni mwanamke na mwanaume ambao wamevaa shati ya rangi nyeupe wameketi chini kwenye kiti ya rangi nyeusi huku wakifinya tarakilishi. Mbele yao kuna viti ya kukalia. Kando ya mwanamke kuna kiti na tarakilishi kwenye ukuta kuna maandishi.

Hawa ni wachezaji wanaokimbia kwa uwanja, wengi wao wamevaa nguo ya rangi blue . Mmoja wao amefunga kofia nyeusi. Nyuma yao kuna miti inayosimama karibu na ukuta, pia kuna chuma lililosimama ambalo limezingirwa na neti.

Hii ni umati ya watu ambao wanapiga picha wengi wao wamevaa shati la rangi ya kijano, nyuma yao kuna chuma refu linalo simama na pia msitu ,wana ala za mziki mbele yao kuna moto inayowaka.

Huku watu wanasherekea ambapo hao watu wamevaa nguo ya rangi tafauti. Mbele yao kuna bendera ya inchi la Kenya, ambapo hii bendera lina rangi tafauti.

Mzee mmoja ambaye amevaa shati nyeupe anayeangalia karatasi huku akitabasamu. Nyuma yao kuna watu wanaosimama. Mama ameshika mtoto. Kwa ukuta kuna michoro na maandiko ya rangi tofauti.

Hii ni umati ya watu wanaosimama mwanamke mmoja ambaye ana bendera la nchi ya kenya amepeana maelezo huku umati unamtazama. Watu watatu wamevaa kofia wanne wamevaa miwani, nyuma yao kuna miti.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali . Kila mtu amevaa barakoa . Kuna matarakilishi kwenye meza. Kwa ukuta, kuna pudo maandishi iliyoandikwa.

Huku ni pahali watu hukaa wakigonja wapate daktari. Kuna mlango wa kuingia, juu ni taa zinazowaka, ukuta imepakwa rangi tofauti.

Hii ni umati wa watu ambao wamesimama kwa uwanja. Mzee mmoja ameketi mbele huku akiangalia karatasi lililoandikwa. Nyuma kuna miti iliyopandwa.

Mwanaume mmoja ambao amevaa ambroni nyeupe, miwani na glovu anashika mkono ya mtu aliyesimama kwenye meza. Kuna simu na makaratasi juu ya meza.

Huku ni kituo cha serikali ya kupata huduma kama vile cheti cha maiti. Watu wawili wameketi huku wakitazama matarakilishi. Mbele yao kuna viti nyeusi.

Mzee mmoja anatoa maelezo huku watu waliokando wanamtasama. Kuna tarakilishi kwenye meza. Kando ni watu wanaopiga picha.

Mzee mmoja ameketi kwenye kiti ndani ya hema huku akishika kalamu mkononi. Mbele yake ni watu wanaopiga foleni. Kwenye meza kuna tarakilishi na makaratasi. Kando yao kuna foleni, nyumba, miti na ua.

Mzee mmoja anazungumza huku nyuma yake wenzio awanamsikiliza. Watu waliomo nyuma wamevaa kofia. Mbele kuna mbao yenye maandishi.

Hawa ni watu ambao wanashangilia. Kijana mmoja ametoa shati lake. Mwanamke ameshika kitambaa ilioandikwa Gormahia. Mbele yake ni mzee anayepuliza virimbi.

Huku ni pahali ta kuuza vyakula, mwanamke mmoja aliyevaa miwani, ameshika kufuli yenye rangi manjano, na lina maandishi, huku akitabasamu , kuna chuka kando yao.

Mwanaume mmoja na mwanake wamo mstari ya mbele huku wakishika kitabu mkononi. Nyuma kuna watu wanowatazama na bendera. Ukuta ni ya rangi mbili tofauti.

Huku ni kwa hema ndani ni wanaume ambao wamevaa barakoa, kuna meza ya rangi nyekundu ambalo lina karatasi na kitabu juu yake.

Huku ni kituo cha kuunda pasipoti. Kwa mlango ni wanaume wawili wanaozungumza. Kando yao kuna askari. Juu ya ukuta ina taa na maandishi yaliyoandikwa.

Hawa ni watu ambao wameketi chini wamevaa nguo ya rangi tofauti , mwanamke mmoja anayevaa miwani na amesuka anatembea mbele yao huku ameshika chupa mkononi.

Hawa ni wachezaji wanaocheza mpira ya kandanda wamefa nguo ya rangi mbili tafauti, nyuma yao kuna umati wa watu wanaowatazama.

Hawa ni wachezaji ambao wanasherehekea wamevaa nguo ya rangi ya manjano na kijani.

Watu ambao wanatembea, wana ala za mziki kama vile tarumbeta. Mwanaume mmoja ameinua taa inayowaka. Nyuma yao kuna nyumba ya ghorofa na miti zilizopandwa.

Hii ni umati wa watu wanao shangilia. Wote wameinua mikono yao huku wachache wameshika bendera ya Kenya mbele yao. Nyuma kuna karatasi kubwa iliyoandikwa na lina picha ya mchezaji.

Hawa ni wachezaji wanaofanya zoezi wamevaa kaptura na shati nyekundu ambayo ina mandishi nyuma yao kuna goli yenye neti na miti zilizopandwa.

Hawa ni wachezaji wanaosherekea, moja wao ameinuwa kikombe, iliyo na sahanamu ya ndovu wengi wao wemeinuwa mikono.

Huku ni kituo cha kupata huduma cha serikali, kuna watu ambao wameketi, huku mbele yao ni matarakilishi. Watu wachache wamesimama, ila wengi wao wameketi, nyuma kuna askari.

Hawa ni watu ambao wamesimama kwachukua ya rangi nyekundu huku wakishika kitabu mkononi yao. Nyuma kuna kitamba na karatasi lioandikwa.